Wachezaji wa mpira wa soka wakicheza kwenye uwanja wa circle Stadium uwanja wa polisi. Hawa ni wachezaji hodari ambao wanajua kucheza vizuri mpira ya kandanda au wanavyoita mpira ya mguu.

Katika sehemu ya huduma, usaidizi kwa kila mmoja anafanyiwa hapa. Hapa ni sehemu ya huduma ambapo wananchi hukuja ili wapate usaidizi kama vile ya kupata kitambulisho, kama vile kurejista kwa akaunti za benki na vitu zingine.

Watu wa huduma wakiwa nje husaidia watu wa kijiji. Kila mmoja kutoka Kijiji amekuja na anapatia usaidizi. Na wengini wamesimama huko nyuma wakingoja wenzao wako kwa foleni. Na wengine wanasaidia wote wameshika mkono kwa makaratasi. Na wanafanya, wanasaidiwa na watu wa huduma.

Katika sehemu ya huduma, watu wamepiga foleni wakiwa wameketi kitini wanangoja waitwe mmoja kwa mmoja, ya kwamba wamekujia huduma ambazo wanazihitaji na wanasaidiwa. Hii ni kwa sababu hii ni sehemu iliyotengewa wananchi na serikali ili wananchi wake waweze kupata huduma bila malipo.

Wana soka inchini Kenya wakiwa, uwanja wa mpira. Kuna wengine wameshika virimbi, wengine wamebeba iwani iliandikwa khwakola. Na kuna wengine wamekaa picha za blue . Huku wakisherekea na wakifurahia wakitazama wachezaji wenzao.

Vitambulisha vya kinchini Kenya mabavyo, ambavyo vimetengenezwa vikakusanywa pamoja na vikawa tayari kupatiwa wenzao, saa hizi wakenya wanatumia kitambulisho ambayo inaitwa master card yaani ni kadi ya maisha ambavyo itakuwa inataka irekebishwe kwa miaka kumi au.

Katika sehemu ya Huduma Kenya, watu wamepiga foleni wakiwa wameketi, ya kwamba ukipewa tikiti, unakaa chini ukingoja we, ukiitwa katika mahali wanapeana usaidizi. Hapa huduma tofauti tofauti inapeanwa kwa wananchi bila malipo.

Katika sehemu ya huduma. Watu wamekuja usaidizi wa kila aina. Huduma wanapea usaidizi bila malipo wakisaidia wananchi wote. Kuna watu ambao wamevaa koti na wengine wakiangalia na mwingine ameshika karatasi na anamuongelesha mama ambaye amebeba mtoto. Mama huyo alikuja kufanya usaidizi na ana.

Ambapo wamekutana mahali. Kuna mmoja anawaongelesha nao, ambaye amesimama mbele. Kisha kwa migongoni, mgongo wake ameweka bendera ya Kenya. Na wengine wao wamevaa tshirt ambaye imeandikwa Kenya Airways. Alafu wengine wamevaa tshirt yenye imeandikwa Kenya. Hawa ni vijana wa gen-z wa Kenya wakiwa mkutano.

Katika uwanja ya mchezo ya Kenya watu wanacheza uwanja wa rugby huku vijana wote wakiwa wamesimama wanaangalia ni timu gani ambapo inashinda, na wote wakavaa shati za zimechorwa bendera ya Kenya au nyingine imeandikwa Kenya wakisherekea kwa kutazama mashindano ya wenzao.

Kabla ya kuhitimu ya wanasheria wa chuo kikuu, hawa ni watu ambapo wamemaliza chuo kikuu kwa kusomea uwanasheria, yani ni watetezi wa haki kufuatilia sheria iliyotungwa ya nchi. Wanafanya kazi ya serikali kwa kusaidia nchi, inadumu sheria zake na pia kusaidia wananchi ya kwamba, wanafuatilia haki na wanapewa usaidizi kwa wote.

Wachezaji wa mpira ya soka nchini Kenya wakicheza kwenye uwanja wa mpira ya soka ni timu mbili ambao wanashindana kisha washindaji wanaweza kupewa zawadi baadae wakicheza vizuri na wakashinda kapu

Wanasheria Nchini Kenya wanafurahia sana, hawa wamepigwa picha wakiwa wanasherehekea kwa bega kwa bega, yaani wamefurahia sana. Wamevaa nguo maalum ya wanasheria na wanasherekea.

Katika sehemu ya huduma kenya watu wanafanyiwa huduma na wafanyakazi wa huduma. Kuna mtu mmoja ambapo anaandika vitu na mwingine amekaa amevaa sare maalum ya wafanyikazi wa huduma amekaa chini. Kwa meza kuna vitabu na tarakilishi.

Katika sehemu ya huduma, watu ambao, wafanyikazi wa huduma, wenye wameajiriwa kazi wamevaa sare maalum na kuna mmoja amekaa karibu na tarakilishi anafanya vitu na wengine ambapo wamevaa koti wamesimama huko. Na sehemu hiki, ni wafanyikazi wote wakakutana hapa, wako na mkutano fulani.

Vijana ambapo wamevaa shati iliyoandikwa Kenya, na imechorwa bendera ya Kenya. Hawa ni vijana wa Gen Zedi , wa Kenya wakiwa mkutano wa maandamano fulani, na wanafurahia.

Katika sehemu ya Huduma. Wafanyikazi wa sehemu hii wamekutana mahali na wanaongea. Wanaeza kuwa wana mkutano fulani wa kuongea kazi yao. Sehemi hili la Huduma ni sehemu ambapo limezingiwa na serikali ili wanachi waweze kupata huduma ya kila aina, wafaidike wote kutoka serikali.

Wanasheria wa mahakama ya nchi ya Kenya. Wawili wanasalimiana na wengine wanaangalia wakiwa wanafurahia. Wanasheria hawa wamevaa sare maalum za wanasheria.

Katika mahakamani ya Kenya kuna bendera ya Kenya na bendera ingine ya amani, ambazo wanasheria wamekaa katika mezani za mbele waki wakilisha wengine. Hawa wanafanya uamuzi hizi baada ya kufanya utafiti ili watu wapate haki kwa kila mahali.

Sehemu ya huduma Kenya, hapa ni mahali ambapo wanafanya huduma ya kiserikali kwa wananchi, huduma bila malipo, kuna mmoja amevaa kioo na koti na suti na anaongelesha wenzake wakimsikiliza anapowapa mawaidha.

Mahakama ya Milimani ambapo wanafanya kazi za civils . Hili inafanywa kuamua kesi za abiria.

Wazee ambao wamekaa kwa chumba cha kutazama, na wengine wamevaa shati yenye imeandikwa Kenya, na kuna mwingine ambaye amevaa kofia kama kofia yenye imechorwa rangi ya bendera ya Kenya, wote wanafurahia.

Sehemu ya huduma wafanyakazi wamevaa sare za kazi wengine wanaangalia tarakilishi ili waweze kufanya usadaizi ambapo watu wanataka hao wanaangalia tarakilishi na wanatumia tarakilishi ili iweze kuitumia data

Wanakandanda wa mchezo wa Volleyball wa Kenya wakicheza kwenye uwanja wa mchezo. Wasichana wawili wameshikana, kuna mmoja anataka kumchukulia mwenzake mpira na mwengine anatoroka na mpira.

Katika sehemu ya huduma. Huduma kwa wananchi wote inapeanwa. Huduma ya kila aina ya serikali. Kama mtu anataka kufanya kazi ya polisi au anataka kupata pikipiki ya jadi au kitambulisho mbaya kilichopotea au karatasi za kuonyesha uzalisho kwa kuzaliwa nchi Kenya. Mtu anaweza kupata kwa huduma, sehemu ya huduma bila malipo. Wanasaidia.

Msichana amesimama na bendera ya Kenya kwenye mgongo yake, kama ni shabiki wa timu ya Kenya hukuja kwenye uwanja, watu wengine wamesimama nyuma yake pia wanashabikia. Wamefurahia sana, mwingine anapiga makofi huku ameangalia uwanjani.

Wanasheria ambapo wamehitimu kutoka vyuo vya nje ya Kenya, kuna mmoja ameshika kitabu ya dini ya kiislamu, koran, na mwingine ameshika kitabu ya dini ya wakristu bible . Hawa wanaapishwa ya kwamba wanafanya kazi ya uadili kwa jamii yao kwa kuwasilisha kesi tofauti.

Wasichana ambapo ni wachezaji wa Kenya. Hawa ni wachezaji hodari ya mchezo wa mkono au voliboli. wanaweza kucheza ili waweze kuinua nchi yao kwa kujisimamia kama Wakenya.

Kuna vijana amabo wamekaa kwa viti, wanakaa wakona mkutano fulani, na msichana mwenye amevaa miwani na akavaa shati iliyoandikwa Kenya Airways, anasikilia maji kwa mkono kwa na straw ya kukunywa, unaona wote wako makini kwa kutazama.

Mashabiki wamekuja kwa uwanja kwa wingi, wanashabikia timu yao, mmoja amevaa kofia ameshikilia kitu juu, inaonekana wanashabikia timu ya Gor Mahia, wanafurahia sana ,wengi wamevaa sare ya timu wanayoipenda.

Wachezaji wa soka nchini Kenya, mmoja amesimama na akabeba mkono kwa mpira. Anataka kuichunga, mwingine anataka kuzuia. Timu nyingine wanashindana. Na wenye watashinda wataweza kuendelea mbele na kupewa zawadi.

Wachezaji wa mpira ya mguu Kenya, wanakaa wamefurahia sana baada ya kufunga goli, na wengine wanakumbatiana wenyewe kwa wenyewe. Wana furaha tele kwa kushinda mchezo.

Watu wazima wakifanya mitihani katika kwenye madawati yao. Watu wazima wanakubaliwa waweze kusoma ili pia wao waweze kujiendeleza maisha. Nchini Kenya, watu wakubwa wanapewa nafasi ya kusoma wakitaka na hata kwa kulipia mitihani ya mwisho ya KCPE wanakubaliwa.

Mama ambaye amefurahia na bidhaa yake za rehareja anafanya huku nje, anakaa amesaidiwa na mama mradi Milicent Omanga anafurahia sana kwa usaidizi wake, huyu ni women rep wa Nairobi.

Sehemu ya huduma centre ambapo watu wanapewa huduma ya haki, huduma kwa wote, hapa ni ile sehemu ambazo habari zozote au taarifa yoyote kuhusu polisi wanaweza kupata. Watu wakitaka clearance ya polisi na tikiti za kitambulisho ya kuonyesha kuwa umeingia polisi unaweza kuipata huko kwa kupitia huduma centre bila malipo yoyote.

Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amekuja sehemu ya huduma ili aweze kuona vile kazi inaendelea. Mtu mmoja amesimama upande mwingine akionyesha kwa njia ya ishara huku anaangalia kompyuta. Wengine wamesimama kando yake ikiwemo gavana wa Nyeri Mutai Kahiga.

Sehemu ya huduma ambayo ambayo imetengenezwa vizuri sana. Katika sehemu ya huduma wanainchi wanapewa huduma kwa kila mtu. Hii inapewa na serikali ya Kenya. Mtu anaweza kupata huduma yoyote ambayo anahitaji kama vile kupata cheti cha kuzaliwa au kitambulisho au vitu zingine.

mashabaki wa klabu ya gormahia nchini kenya jijini nairobi , hawa ni wachezaji hodari wa mchezo wa kandanda au soka wako sehemu ya kuchezea

Rais wa awali Uhuru Muigai Kenyatta akiwa anavishwa na mwanasheria, huku ameshika kitabu cha Bibilia akiwa navishwa kuwa atakuwa kiongozi mwaminiwa kwa nchi yake ambaye atafanya kazi yake kwa uaadili.

Vijana wa gen z ambapo wameshilia bendera za Kenya. Kisha waliandika maandishi ya Twende Kazi. Huku nyuma vijana hawa wanakuanga kwa makundi na huwa wanatetea haki zao katika nchi. Wanataka Kenya iwe na amani.

Vijana ambapo wanashangilia wenzao. Vijana hawa ni vijana wa gen z ambapo gen z wamekutana pamoja na wanashirikiana wengine wao wakifanya mchezo fulani au wakicheza.

Makundi ya SportPesa ambao wameweka watu kwa kamukunji wakiwaambia aina za vitu ambayo wanafanya, pia kuna wachezaji ambao wamevaa shati la SportPesa.

Sehemu ya huduma. Watu wanakuja ili wahudumiwe mashida zao. Sehemu hii ilifunguliwa na serikali. Mwenye sehemu hii inaonekana amesimama akiwaeleza wenye kukaa. Ni kama mwenye kusema katika stesheni hii. Matarakilishi yako mbele wananchi wamepanga laini.

Vijana ambao wanaandamana, wengine wao wamevaa shati ambayo imeandikwa Kenya, wengine wana firimbi na wote wanatoa mikono juu kuonyesha wanaandamana.

Watu wamekutana mahali ,hawa wanakaa vijana wa kenya ,kuna mmoja amebeba bendera ya kenya nyuma yake kisha akiongeleshana na wenzake ,hao ni vijana wa gen z wa kenya wakiwa kwa mkutano fulani wakisaidiana kusema maoni yao katika hali zinazoendelea nchini Kenya.

Hapa ni sehemu ya huduma, wananchi huwa wanahudumiwa huku ili waweze kupata suluhisho kwa shida zao. Wafanyikazi wamevaa sare za kazi pia wengine wanatumia tarakilishi huku wakiweza kutafuta suluhisho kwa wananchi na tatizo ambalo wanapitia. Wengine pia wamepiga foleni.

sehemu ambapo kazi za huduma inatolewa. Huduma ni sehemu ya serikali ambapo usaidizi inapewa kwa wananchi bila gharama yoyote usadizi kama vile kupata kitambulisho, kupata paspoti, kupata paspoti ya kuendesha gari na leseni pia.

Sehemu ya huduma ambapo wananchi wanasaidiwa kwa kupata huduma yoyote bila pesa. Huduma kwa watu wote nchini. Huku inaonyesha watu wawili ambapo wamekaa na wanaangalia tarakilishi wanasema, wanaweza kukusaidia mtu aweze kupata certificate ya kuzalishwa kuonyesha uza.

Kuna sehemu za huduma, wananchi wanangojea wahudumiwe huku wakiwa wameketi chini kungoja waitiwe kwa tikiti ya nambari ambayo wanangoja wakiwa kwa foleni. Yaani wanaenda wa kwanza, wa pili yaani vile wamefika haraka hivo. Huduma huwa wanahudumiwa kwa kazi yoyote ya serikali.

Siku ya huduma Kenya. Wananchi wanapewa usaidizi bila malipo, usaidizi kwa wote usaidizi ambapo ni haki. Wazazi ambao hawajasoma, wale walisoma, yaani kazi yote ya kiserikali huwa inafanywa huku na kwa kupitia kwa Huduma Centre ambapo wanapata huduma ambapo ni bila malipo.

Pasipoti ya nchini Kenya na ya jumuhia Africa mashariki ambapo inafanya wananchi wa Kenya waweze kuzunguka nchi yeyote katika Africa mashariki na waweze kuenda nje ya nchi kwa kutumia visa.

Mchezo wa mpira wa mkono ambao unachezwa na wasichana, hawa ni wanafurahia sana hivyo kwa kujenga nchi yao na kufanya kitu ambayo wanapenda ili waweze na kuendelea kuyajenga maisha yao.

Kwenye Huduma Center watu wamepiga foleni na wakajaa kwa wengi. Hapa usaidizi mengi ya kiserikali inatolewa. Wananchi wanapewa usaidizi wa bila pesa usaidizi kwa wote, usaidizi ambao ni kwa haki. Usaidizi kama kupata karatasi ya kuzaliwa Birth certificate , kupata kazi, karatasi ya kazi na mengine.

Uwanja wa mpira nchini Kenya, hili ni uwanja kubwa sana ambavyo masindano yalifanywa katika wakimbiaji au wanariadha wa kukimbia. Wakimbiaji hawa au wakimbizi hawa wanakimbia kwa mita mbali ya mia moja au mbali sana.

Wanariadha wa nchini Kenya wakiwa wanakimbia kwa uwanja wa riadha, wanariadha hawa wanashindana na mshindaji baadae atapewa zawadi.

Rais wa awali wa nchi ya Kenya. Anayeitwa rais Uhuru Muigai Kenyatta, na wengine wakitoka nyumba ya rais. Wanaelekea kwingine. Pia askari wake wa kumtunza ambaye anatembea nyuma yake.

Wachezaji wa bingwa wa afc timu ya kenya wanapeana maelezo kabla hawajaingia mchezo kabla hawajaanza mchezo katika uwanja wa mchezo huwa wanajiambia vile wataweza kucheza na kushinda hiyo mpira.

Wachezaji wa KFC ya Kenya wakiwa uwanja wa mchezo, wengine wamekaa huku wakishangilia wenzao wakicheza kwenye uwanja wa mchezo, kisha wamevaa shati la michezo ambalo imeandikwa KPA.

Rais wa awali wa nchi ya Kenya rais Uhuru Muigai Kenyatta akiwa amefurahia sana anasalimiwa na kisha kuna askari wake mlinzi amesimama nyuma yake, na rais wa sai wakati alipokuwa deputy wake.

Raisi wa awali ya nchi ya Kenya, rais Uhuru Mwigai Kenyatta na mwana sheria. Raisi anamwangalia mwanasheria na mwanasheria anamwangalia raisi, wanaonekana walikua na mazungumzo fulani au past fulani katika serikali.

Vitambulisho vya nchi ya Kenya, vitambulisho haya zimekusanya pamoja na zikapangwa badala ya wananchi wali register na wakajiandika na wakaificha kitambulisho. Kila mmoja ambaye amefika miaka kumi na nane anafaa kuchukua kitambulisho katika nchini Kenya.

Sehemu ya huduma Kenya, huduma kwa kila mtu inapeanwa hapa kwa huduma. Huduma yoyote ya kiserikali, mtu akiwa na shida yoyote ambapo kama ya kupata kitambulisho anaweza kupata kwa kufwatilia huduma centre .

Mahakamani nchini Kenya. Huyu ni msichana, mama ambaye ako mahakamani ya Kenya huku akiwa amechukua kitabu ya kuapisha watu.

Vijana wa jamii zetu la Kenya, wakiwa wamebeba bendera ya Kenya. Na wote wanatoa, wanatoa juu mikono yao kuonyesha umoja, one term , wakiwa kwa maandamano.

Rais wa nchi hii ya Kenya, William Samoei Ruto, na bibi yake kwa kati ya group , na mwanasheria mabaye anamwapisha yakwamba, yakwamba atasaidia kwa kuelekeza hii nchi kua rais njema.

Katika sehemu ya huduma, mhudumiwa au mfanyikazi wa huduma amevaa sare za kikazi, shati nyeupe yenye iko na rangi ya makundi kwa mikono na upande wa shingoni, huyu anamhudumia mama ambaye anamwangalia kisha kuna tarakilishi ameweka kwa dawati.

Vitambulisho vya Kenya ambavyo wananchi wanapewa ili waweze kujitambua kama wakenya. Vitambulisho hizi huwa wanapewa watu au wanaregesha kuipata wakifika umri wa miaka kumi na nane, kisha wanaandaliwa na kupewa kupitia kwa chief wao wa eneo.

Rais wa sahii William samoei ruto akiwa na wenzake wawili, wakiwa the Judiciary .

Katika office au sehemu za kufanya vitu vinanyohusu immigration yaani office ambazo zinachungulika na watu ambapo wanahama nchi. Hao wanaweza kupata pasipoti wao huku ili wawaze kusafiri kwa nchi nyingine.

Wachezaji wa Kenya mwaka wa elfu mbili ishirini na nne wanachukua kapu wakifurahia sana huku wanashangilia na wote wameingia picha wakiwa na furaha mingi kana kwamba wameshinda mchezo huo.

Kwenye sehemu ya huduma watu wamekaa wakiungoja waweze kupikwa na janga kwenye Huduma Center au sehemu ya huduma huduma yote inatolewa huku na serikali. Sasa watu wamepiga foleni wakiungoja waweze kuitwa na waweze kupata usaidizi ambapo wamekujia.

Kuna wansheria wamekaa huku wakiwa wanafurahia. Kwenye ubao, ukuta nyuma yao kuna maandishi imeandikwa ya kuletwa vitu mpya kwenye koti launch of new law court .

Ya huduma, ambapo kazi ya serikali ya huduma bila malipo inapeanwa. Sehemu hili, watu wanakuja ili waweze kusaidiwa kwa aina zozote ambazo za msaada ambazo wanataka. Kuna mtu ambapo amekaa ndani ya meza, amevaa barakoa na mwingine anataka usaidizi pia yeye amevaa barakoa.

Vijana kwenye uwanjani wanashangilia wenzao kwa kutazama michezo ambazo zinaendelea. Wengine wamechukua kamera za kurekodi na wanarekodi, wengine wanafurahia sana wakitazama wenzao.

Hapa ni sehemu ya mahakamani, wanasheria wanawakilisha kesi katika mahakamani, huwa wanafanya uamuzi wa kesi tofauti ili wananchi waweze kupata usaidizi ambazo wanahitaji kwa haki.

Sehemu ya huduma watu wamepiga foleni na wengine wamesimama nyuma , watu wamekuja kupatiwa usaidizi ambao wanapata bila malipo, huduma ya kenya inakuwa kwa kila mmoja wake

Katika sehemu ya huduma, kuna wenye wanafanya kazi ya huduma huku ambavyo wamevaa sare za kikazi, kisha wakavaa barakoa na wameachana nafasi wa mita moja kuhakikisha kuwa hakuna kuambukizana ugonjwa. Huduma Centre wao wanapeana huduma ya kila aina kwa wananchi.

Katika viwandani. Mahali ambapo wanatengeneza vitu. Pia huku inakaa mahali ambapo maji chafu inapitishwa, au pipe ambapo zinapitisha maji chafu zikielekeza kwingine. Hili ni vitu vya serikali ambapo wamejenga ili kusaidia watu waweze kupeleka uchafu mbali.

Katika ofisi ya serikali, kuna mfanyikazi anafanya kazi kwa tarakilishi, kisha kuna wengine wanaangalia na kuna mpiga picha amekaa kwa kando akingoja apige picha. Hawa wanaangalia wakitengeneza picha za watu.

Katika sehemu za huduma centre , kuna wafanyikazi wa huduma ambao wamevaa sare za kazi na watu ambao wanahudumia, na pia kuna tarakilishi na meza na viti ambavyo wengine wamekalia na wengine wanangoja wakihudumiwa.

Alama ya kusema tuko pamoja yaani sote tunasaidiana tukiwa pamoja tukiwa nchi moja. Alama hili huwa inawekwa kama ilani kwa mahali ya serekali sehemu kama huduma, sehemu kama za polisi, hospitalini ya serekali ambapo ni ya kijamii ile public kwa kuonyesha kuwa wakenya wote wako pamoja.